Ni kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia jezi, wengi wao wamevalia jezi nyeupe yenye mikono na mabega mekundu na kaptura nyeupe, jezi zao zina maandishi ya KDF mbele ambayo inasimamia Kenya Defense Force

Ni kundi la watu wengi wao ni vijana wakiwa wamekusanyika katika jukwaa la wazi labda kwenye tamasha au tukio la mchezo watu hao wanaonekana wamejaa msisimko wa furaha.

Ni wanawake wawili katika mazingira ya darasani wakitumia kompyuta kwa mathumuni ya elimu au mafunzo mbele kuna mwanamke mchanga aliyevalia jaketi jeusi na shati jeupe akishikilia panya ya kompyuta.

Ni shughuli ya usajili wa wapiga kura au mikutano ya kisiasa nchini Kenya. Watu kadhaa wameketi chini ya mahema wengine wakiwa wamevalia barakoa wakishiriki katika shughuli hiyo.

Ni watu wawili wakiwa ofisini, mwanaume mmoja amevaa shati nyeupe amekaa kwenye meza na amevaa glavu za buluu, anaonekana akisaini au akishughulikia nyaraka, mwanaume mwingine amevaa fulana ya kijivu, amesimama karibu na yeye.

Ni jengo la kituo cha Huduma Kenya. Huduma ya serikari nchini Kenya, kwenye jengo, kuna nembo Huduma Kenya juu ya mlango. Juu ya mlango na dirisha, kuna bendi, ya rangi za bendera ya Kenya.

Ni kundi kubwa la watu. Wanaonekana kuwa mashabiki wa michezo. Wakiwa wamekusanyika jukuani. Wengi wao wamevaa nguo za rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani.

Ni ofisi ya kisasa ya huduma kwa umma ambayo inaonekana kuwa na utaratibu mzuri. Mteja mmoja amekaa mbele ya kaonta akihudumiwa na mfanyakazi. Mteja huyo amevalia kofia na amekaa kwenye kiti huku mfanyikazi akitumia kompyuta.

Kinachonekana kuwa shughuli za kutoa huduma za serikali au za polisi nje ya ofisi. Hii ni huduma inayojulikana kama huduma kwa wote. Mbele, watu watatu, wote wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za polisi au maafisa wa utumishi wa umma.

Ni kundi la watu wakiwa kwenye mazingira ya nje labda katika shughuli ya usajili au kujaza fomu. Mwanaume mmoja amevalia shati la mraba na koti yanaonekana akitia saini fomu kwenye meza.

Ni watu watatu wakiwa ofisini, mwanaume aliye mbele amevalia suti ya buluu. Anaonekana akifanya mchakato wa Kusajili alama za vidole au kupiga picha za vitambulisho.

Ni kituo cha huduma za umma, kinachotoa huduma mbali mbali. Kuna kaunta kadhaa, kila moja ikiwa na alama maalum. Kuna kaunta nambari sufuri tisa, huduma za NSSF, kaunta nambari sufuri nane, huduma za SHA, na la mwisho ni kaunta huduma za mfuko, wa huru.

Ni kundi la mashabiki wa timu ya soka ya Bandari, wakishangilia kwenye jukwaa la uwanja wa michezo. Wengi wao, wamevaa nguo za bluu , ambazo ni rangi ya timu hiyo. Baadhi ya mashabiki wameshikilia bendera kubwa zenye maandishi Bandari fans .

Ni kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye jukwaa la watazamaji. Labda kwenye uwanja wa michezo. Wengi wao wamevaa mavazi yanayoonyesha ushabiki wa timu au nchi, hasa mwanamme aliye katikati ambaye amevaa jezi ya Kenya Airways .

Ni kikapu cha kuekea nguo chafu cha rangi nyeupe au rangi unga, kikapu hiki kimeundwa kwa plastiki iliyosokotwa na kina matundu madogo ili kuruhusu hewa kupita.

Ni majaji watatu, wanawake wawii, na mwanaume mmoja, wakiwa wamevalia, majoho mekundu, meusi ya mahakama, wote wanatabasamu, na wanaonekana, wenye furaha.

Ni wafanyikazi wa Safaricom labda serikali wakiwa kazini katika ofisi yao. Wamekaa kwenye dawati kila mmoja akiwa na kompyuta yake wakitoa huduma kwa wateja.

Ni timu ya mpira ya kikapu ikisherehekea ushindi, wachezaji hao wamevalia jezi yenye maandishi KPA wakiwa wameshikilia kombe kubwa la dhahabu.

Ni mwanaume alievalia suti ambaye ni Rais msitaafu Uhuru Kenyatta anaonekana akishika kitabu kitakatifu labda bibilia au koraani ishara ya kiapo, mwanamke aliye kando yake kama mama wa taifa Magret Kenyatta ameshikilia kitabu kingine.

Kundi la watu wakiwa kwenye mazingira ya nje labda katika eneoa huduma za umma. Mbele mwanaume aliyevalia shati jeupe na suti nyeusi ameketi kwenye meza iliyo na kompyuta ndogo, anatoa huduma Kwa mteja.

Ni ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya. Kila kaunta ina jina la huduma inayotolewa. Mmoja wa wanawake anakaa kwenye kaunta ya Uwezo Fund Services au huduma za Uwezo Fund.

Ni kundi la mashabiki wa michezo wakiwa kwenye jukwaa la uwanja. Wengi wao wamevaa sare zenye rangi za bendera ya Kenya, nyekundu, nyeusi na kijani wakionyesha ushabiki wao. Watu hao wanaonekana wakiwa na furaha wakipiga makofi na wengine wakizungumza.

Ni wanawake kadhaa kwenye mazingira yanayoonekana kama kituo cha huduma, labda kliniki au ofisi ya jamii. Kuna mwanamke mmoja aliyeketi kwenye meza akiwa amevaa shati jeupe na anashughulika na karatasi nyingi.

Mazingira ya ofisi au kituo cha huduma kwa umma, kituo hiki kinaonekana kutoa huduma za digitali kwa wananchi. Mteja ameketi mbele ya komputa ndogo na anaonekana kuhudumiwa.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi. Akiwa ameketi nyuma ya meza ya mapokezi au huduma kwa wateja. Ana barakoa nyeusi na anaoneka kufanya kazi kwenye kompyuta.

Ni mchezo wa mpira wa mikono ukiendelea kwenye uwanja wa wazi, wachezaji watatu wawili waiwa wamevalia sare za bulu na mmoja akiwa amevalia sare nyeupe wanashindana kumiliki mpira.

Ni kundi la maafisa wa serikali na viongozi wa mahakama, wawili kati yao waliovali majoho mekundu ya majani na wigi maalum ya kimahakama wamesimama katikati.

Ni eneo la ndani la ofisi ya huduma kwa wateja, labda ya huduma Centre nchini Kenya kutokana na nembo ya huduma inavyoonekana nyuma. Kuna wafanyakazi wawili walio na sare nyeupe na nyeusi.

Ni wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamepanga mstari. Wengi wao wamevalia jezi za timu moja zenye rangi nyeupe na mistari nyekundu, na maandishi ya KDF mbele. Mchezaji mmoja mbele amevalia jezi ya rangi ya kijivu, na nyeusi.

Ni mwanamke, akishangilia kwa shauku kubwa akiwa na bendera ya Kenya. Amevalia mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani. Na pia amevalia miwani ya jua na kitambaa kichwani, kinacholingana na rangi hizo.

Ni watu kadhaa, wakiwa kwenye meza, wanajaza fomu, wanaonekana waķiwa katika tukio la usajili, au halfa ya jamii, inayofanyika nje, mwanamke aliyevalia suti, amekaa kwenye kiti akisaidia watu kujaza fomi hizo.

Mwanamke mwenye tabasamu, akiwa ameshikilia kitambaa kirefu yaani scarf chenye maandishi; Bandari FC. Amevalia jezi ya Bandari FC chini ya jaketi la jeans la rangi nyeupe.

Ni kundi la mashabiki waesoka wakiwa wamekusanyika jukwaani, wengi wao wamevaa jesi zinazofanana na wanaonekana wakishangilia kwa mikono juu, wengine wameshikilia simu zao na kupiga picha au video.

Ni sherehe ya kuapishwa kwa rais, mbele kuna watu watatu muhimu katikati ni rais William Ruto akiwa ameinua mkono wa kulia na kushika kitabu labda Bibilia akitoa kiapo.

Ni mwanariadha wa kiume akifanya kuruka mbali. Yupo hewani miguu na mikono yake ikiwa imeinama na kujikunja akiandaa kutua kwenye mchanga. Tukio hili linafanyika kwenye uwanja wa riadha ambapo kuna mchanga maalum kwa ajili ya kutua na mistari inayoelekeza.

Ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevalia sare nyekundu wakishangakilia kutoka kwenye jugwaa la juu ndani ya uwanja. Mtu mmoja ameshikilia bendera ya Kenya ilihali wengine wanapiga makofi au wanashangilia kwa mkoma.

Ni kundi la watu wengi wao wakiwa wakenya wakishangilia na kufurahia hafla fulani labda michezo au tamasha mwanamke aliyekuwa katikati anafurahia kwa wingi.

Ni kundi wa watu wamekaa kwenye ukumbi wa kusubiria unaofanana na wa benki au ofisi kubwa ya umaa. Wengi wao wamevalia sare inayofanana ikiwemo skafu nyekundu.

Ni kundi la mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia wakiwa kwenye sherehe au mkusanyiko wa ushangiliaji. Wengi wao wamevalia sare za kijani mbichi, rangi ya timu yao.

Ni kundi la mashabiki wa soka , wengi wao wakiwa wamevalia jezi za kijani wanasherehekea au wako kwenye maandamano ya kishabik, i mmoja wa mashabiki anaonekana mbele amevaa miwani mikubwa ya kijani na kofia yenye rangi nyingi.